Banda la osho linaloonyesha bidhaa za kilimo na dawa za wanyama, zikiwa zimepangwa kwenye ngazi. Wanaume watatu wameketi wakizungumza kwenye meza, huku mmoja akiangalia skrini ya kompyuta. Hali hii inaweza kuwa maonyesho ya bidhaa za kilimo au duka la pembejeo za kilimo.

Duka lililojaa ngazi za bidhaa mbalimbali zikiwemo mbegu za mazao na vifungashio vingine. Bidhaa hizo zimepangwa kwa utaratibu kwenye ngazi ndefu. Chini kuna masanduku na vifungashio vingine vilivyowekwa chini. Ikionyesha ni sehemu wanayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za kilimo, pamoja na dawa za wanyama.

Chupa kadhaa za mbolea ya maji zikiwa zimepangwa kwenye ngazi. Lebo zenye rangi ya kijani zimebadikwa kwenye chupa, zikionyesha jina la bidhaa. Taswira za mbogamboga na matunda zimepamba lebo, zikionyesha matumizi ya mbolea hiyo, kwa ajili ya uzalishaji wa mazao pamoja na matumizi ya wanyama.

Mwanamke na mwanaume wakizungumza mbele ya duka la bidhaa za kilimo, mwanamke ameshika mfuko wa mbegu au mbolea huku mwanaume akionekana kuelezea kitu, nyuma yao kuna ngazi zilizojaa bidhaa za kilimo na madawa ya wanyama ikionyesha ni sehemu wanayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za kilimo pmoja na wanyama.

Mfanyakazi aliyevaa kofia ngumu ya bluu, barakoa na glovu akitumia mashine ya kufunga bidhaa, mifuko kadhaa iliyofungashwa imepangwa mbele yake tayari kusafirishwa nyuma yake mfanyakazi mwengine anaonekana akifanya kazi akisaidia katika mchakato wa uzalishaji, pia wanaonekana kama ni watu wanaojihusisha na utengenezaji au uzalishaji wa dawa za kilimo au dawa za wanyama.

Shughuli ya upakiaji wa mananasi amabalo ni zao la biashara, mwanamke anaonekana anajaza masanduku mekundu ya plastiki, huku kukiwa na mkusanyiko wa masanduku mengine yaliyopangwa, nyuma kuna lori na tretka linatumika kusafirisha mazao hayo kuashiria mchakato mkubwa wa mavuno.

Shughuli ya kupanga na kufunga ndizi kwenye masanduku watu kadhaa wapo kazini wakiweka ndizi kwenye kreti za manjano, kijani na bluu, kreti zilizo jazwa zimepangwa kwa wingi kuashiria kituo kikubwa cha usindikaji wa ndizi.

Mwanamke amesimama karibu na mti wa kahawa uliyojaa matunda yaliyokomaa na mabichi, ametulia huku akichuma matunda hayo kwa uangalifu. Eneo hili linawakilisha shamba la kahawa, ikionyesha mchakato wa uvunaji wa zao la biashara la kahawa.

Mwanaume akichunguza mti wa papai wenye matunda mengi, amepiga magoti akishika baadhi ya mapapai yasiyoiva, yaliyotundikwa kwenye mti huo. Shamba lina miti mingi ya papai iliyopandwa kwa mpangilio. Zao la biashara aina ya papai ni muhimu, kwani huwasaidia wanajamii kuweza kujipatia matunda pamoja na kuweza kujiongezea kipato, hasa pale watakapouza matunda hayo.

Bustani ya mananasi imetawala eneo, ikiwa na mimea mingi yenye matunda yaliyoiva. Miti mirefu imesimama nyuma, ikitoa kivuli na kuongeza uzuri wa mandhari. Hali hii inaweza kuashiria mradi wa kilimo cha mananasi au shamba la matunda kwa ajili ya biashara.

Wakulima watano wakilima parachichi shambani wamevaa nguo za kujikinga na wengine wamepiga magoti, wakichuma matunda na kuyaweka kwenye kreti za manjano. Shamba lina miti mingi ya maparachichi na mavuno yanaendelea kikamilifu. Mazao haya ni maalumu kwa ajili ya biashara.

Mti wa ndizi wenye mikungu ya ndizi zilizoiva kuna majani makubwa ya kijani kibichi juu na shina lenye nguvu. Mandhari ina miti mingine kwa mbali na nyasi za kijani kibichi chini. Zao aina ya ndizi ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani huwawezesha wakulima kuweza kujipatia kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao.

Vikapu vingi vilivojaa pilipili hoho za kijani zimepangwa chini tayari kwa soko au usafirishaji. Watu wako nyuma wengine wakishughulikia mavuno mengine. Hali hii inaonyesha shughuli ya kilimo ambayo imestawi katika jamii hiyo inayowezesha wanajamii kuweza kujipatia kipato kwa kufanya shughuli za uuzaji wa mazao ya biashara.

Shamba la migomba iliyokomaa, ambapo baadhi ya mikungu ya ndizi imefunikwa kwa mifuko ya bluu. Mifuko hiyo inatumika kulinda ndizi dhidi ya wadudu na magonjwa. Shamba linaonekana liko katika hatua za mwisho, za ukuaji wa matunda hayo.

Kundi la wanawake wakichambua na kukusanya vitunguu vingi shambani, vitunguu hivyo vimekusanywa katika mkusanyiko mkubwa huku wengine wakiwa wanatumia vifaa kama ndoo kuvikusanya. Juhudi za pamoja za mavuno zinaonekana wazi katika shamba hili. Zao la biashara aina ya kitunguu ni muhimu kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, kwani pia huwawezesha wafanyabiashara kuweza kujipatia kipato chao cha kila siku.

Mwanamke mmoja mwenye kofia ya majani na mavazi ya jumla ya bluu, amesimama karibu na lori lililojaa mananasi yaliyovunwa, anatabasamu pana usoni mwake akionyesha kuridhika na mavuno. Mandhari ya nyuma yake yanaashiria shamba la mananasi, hii inaonyesha jinsi gani zao aina ya mananasi ni muhimu kwa ajili ya biashara na kuweza kukidhi mahitaji ya jamii pamoja na viwanda.

Mwanaume ameshika mzigo wa ndizi mbichi akiziweka kwenye rundo kubwa la ndizi zingine, ndizi hizo ni nyingi na zinaonekana kuwa zimetoka shambani hivi karibuni. Mazingira yanaashiria kuwa mahali hapo ni soko au ghala la kuhifadhia mazao ya biashara.

Shamba lililoandaliwa linaonesha viazi vilivyochimbwa. Vikipangwa kwenye mkusanyiko juu ya udongo mwekundu. Kuna aina mbili tofauti za viazi, baadhi ni vya rangi ya kahawia na vingine ni vyekundu. Watu wachache wanaonekana kwa mbali wakifanya kazi shambani wakionesha shuguli za mavuno.

Kundi la wakulima wanne wakikusanya mananasi shambani. Wamebeba vikapu vilivyojaa matunda, huku mananasi mengine yakiwa yametapakaa chini kwenye majani. Inaonekana ni mavuno yenye mafanikio makubwa. Zao hili la biashara ni maalumu kwa ajili ya wakulima kwani inawasaidia kujipatia kipato chao cha kila siku.

Kundi la watu wakichambua mahindi yaliyovunwa yaliyotapakaa chini kwa wingi, kazi hii inafanyika nje karibu na makazi ikionesha juhudi za pamoja za mavuno. Mazao mengi ya mahindi yanathibitisha mavuno bora ya msimu, mazao haya ni muhimu kwani ni mazao ya biashara ambayo yanatumika kama malighafi viwandani, lakini pia huwasaidia wakulima kuweza kujipatia kipato chao cha kila siku wakifanya biashara.

Zao la biashara aina ya nyanya likiwa shambani, huku mkulima mmoja anaonekana akihudumia nyanya hizo. Amevalia kofia na amejikunja akichungulia mimea iliyosimama kwa miti. Shamba linaonekana lina nyanya nyingi ambazo bado hazijaiva.

Mwanaume amesimama katikati ya shamba la mahindi marefu na yenye majani mabichi, ameishika mikindo ya mahindi mikononi mwake akionesha utajiri wa mavuno. Mandhari hii inaashiria kilimo cha mahindi au mradi wa mazao ya biashara.

Shamba kubwa la magomba limetawala eneo lote huku baadhi ya migomba ikiwa na ndizi zilizoiva. Majani mapana ya kijani kibichi yanajaza mandhari chini ya anga la bluu. Hali hii inaweza kuwa shamba la ndizi au mradi wa kilimo cha biashara.

Mwanaume amesimama katikati ya shamba la mananasi akiwa ameshika mananasi mawili makubwa ametazama mbele akiwa amevalia shati jekundu na suruali ya kaki, shamba la mananasi linaonekana kuenea mbali likiwa na mimea mingi. Zao hili la biashara ni muhimu kwani lawawezesha wanajamii kuweza kupata matunda pia wakulima wanaojihusisha nalo kuweza kupata kipato chao cha maisha yao ya kila siku.

Bustani imejaa kreti nyingi za bluu zilizojaaa parachichi, zikionyesha mavuno makubwa. Watu kadhaa wamesimama karibu, baadhi yao wakishughulikia parachichi hizo. Hali hii inaweza kuashiria mradi wa kilimo cha parachichi au shughuli ya mavuno ya mazao ya biashara.

Kundi la wanawake wakichimba viazi shambani, wameinama na wamevalia Nguo za kawaida, wakionesha bidii katika kuvuna mazao. Mavuno mengi ya viazi yametapakaa chini, yakionesha uzalishaji mkubwa. Zao hili ni Muhimu kwani, linawawezesha wakulima kujipatia kipato cha maisha yao ya Kila siku.

Wanawake wawili wakivuna kahawa kwenye shamba lenye mimea mingi, mwanamke aliye mbele amevaa kilemba cha machungwa na anaonekana akichuma matunda mekundu ya kahawa, nyuma yake kuna mwanamke mwingine akifanya kazi hiyohiyo zao la biashara kama kahawa ni muhimu kwani linasaidia viwanda kujipatia malighafi lakini pia kuongezewa mkulima kipato chao cha kila siku.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika tango kubwa lililokomaa, matango mengine yananing'inia kutoka kwenye mimea mirefu iliyopandwa kwa safu ndefu. Hali hii inaonyesha shamba la matango pengine ndani ya bustani au chini ya makazi maalumu. Mazao kama haya ni muhimu na ni maalumu kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya afya ya binadamu.

Mwanaume akionekana akihudumia mimea ya nyanya iliyopandwa kwenye mifuko meusi ndani ya bustani, nyanya za kijani na zilizoiva zinaning'inia kwenye mimea zikiashiria mavuno mwanaume huyu amejishusha chini akichunguza mimea kwa umakini. Zao la nyanya ni maalumu kwa ajili ya biashara kwani linaweza kutumika kama malighafi katika viwanda vya usindikaji pia kuweza kukidhi mahitaji ya jamii ya kila siku.

Shamba la kahawa linalofunikwa na maua meupe, miti ya kahawa imestawi vizuri, ikionyesha mchakato wa ukuaji. Milima yenye miti mingi inaonekana nyuma, hii inaonyesha jinsi gani zao la biashara lilivyo muhimu katika kuhakikisha linakuza uchumi, pamoja na kuwapatia wakulima mahitaji yao ya kila siku.

Mkusanyiko mkubwa wa viazi vilivyokusanywa shambani, vikionekana kuwa vimevunwa vikiwa vimetapakaa chini, kwa mbali wakulima kadhaa wanajishughulisha na kazi zingine shambani, wakikusanya au kupanga mazao, mandhari ya kijani kibichi inaashiria shughuli za kilimo. Zao hili la biashara ni maalumu kwa ajili ya chakula pamoja na kujipatia kipato kwa wakulima mbalimbali.

Shamba kubwa la nyanya zilizoanza kukua zikiwa zimepagwa kwenye mstari mrefu. Kila mmea umeshikiliwa na miti mirefu na kuna mabomba meusi ya umwagiliaji yakipita kando ya kila mstari. Udongo wa shamba ni mwekundu na nyuma kuna miti mingine. Nyanya ni zao bora kwa ajili ya biashara kwani huwasaidia wakulima kujipatia kipato chao cha kila siku pamoja na kukuza uchumi wa nchi .

Wanawake kadhaa wakivuna nyanya shambani, mwanamke mmoja yupo mbele akikusanya nyanya zilizoiva kwenye ndoo ya bluu, nyanya nyingi zilizoiva zimetapakaa ardhini na mimea ya kijani kibichi inajaza eneo hilo. Zao aina ya nyanya ni muhimu kwa ajili ya biashara, kwani huwasaidia wakulima kujipatia kipato cha maisha yao ya kila siku.

Mkusanyiko mkubwa wa viazi vitamu vyekundu vilivyovunwa. Wanaume kadhaa wako wakishughulikia viazi hivyo, wengine wakivikusanya na wengine wakivihamisha. Mandhari ya kijani kibichi ya miti na mimea inaonekana kwa nyuma. Viazi vitamu ni vizuri kwa ajili ya zao la biashara, kwani huwasaidia wanajamii kuweza kujipatia chakula pamoja na kuweza kujiingizia kipato katika maisha yao ya kila siku.

Wakulima wawili wakivuna matunda ya kahawa kutoka kwenye miti. Mkulima mmoja anashikilia kikapu kilichojaa matunda ya kahawa yenye rangi mbalimbali yakiashiria hatua tafouti za kukomaa, mkulima mwingine anaweka matunda kwenye kikapu akionyesha mchakato wa uvunaji. Zao la kahawa ni muhimu kwani husaidia katika uzalishaji wa bidhaa mbalimbali viwandani.

Watu kadhaa wakiwemo wanaume na wanawake wakifanya kazi katika kituo cha kufunga nanasi, mwanamke mmoja anatabasamamu huku akishikilia mananasi mawili akiashiria kuridhika na kazi yake. Mananasi mengi yamewekwa kwenye vibati na makatoni yakiashiria mchakato wa kusafirisha. Hii inaonyesha jinsi gani zao la nanasi ambalo ni muhimu kwa ajili ya biashara inayowezesha kuwapatia kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao ya kila siku.

Rundo kubwa la mahindi mabichi yaliyovunwa yametapaka ardhini. Nyuma ya mahindi, wanawake wawili wamesimama wakishughulikia marundo mengine ya mahindi na majani yake. Anga la bluu linaweza kutofautishwa juu likionyesha hali ya hewa ya wazi wakati wa shughuli za kilimo. Zao la biashara la mahindi ni muhimu kwani linasaidia uzalishaji wa chakula katika jamii.

Mwanaume aliyesimama katikati ya shamba la mahindi marefu na yaliyokomaa, ameshika moja ya mahindi akionesha jinsi mahindi yalivyokua, mavazi yake ya kawaida na buti za mvua yanaonesha yupo shambani akifanya kazi au kuvuna mazao. Zao la mahindi ni muhimu kwa ajili ya biashara, kwani huwasaidia wakulima kupata kipato cha kila siku lakini pia jamii kuweza kupata chakula.

Wakulima wawili wakivuna mahindi shambani mbele kuna rundo kubwa la mahindi yaliyokwisha vunwa tayari kwa usafirishaji mahindi mengine yaliyokauka yamelundikwa kwa nyuma ikionyesha kuwa uvunaji umefanyika kwa kiasi kikubwa. Zao la mahindi ni zao bora na ni maalumu kwa ajili ya chakula pamoja na biashara kwani huwasaidia wakulima kuweza kujipatia kipato pamoja na kuendesha maisha yao.

Zao la biashara aina ya nyanya, likiwa limelimwa kwenye shamba kubwa ndani ya bustani, zikiwa kwenye mistari mirefu, nyanya za kijani na nyekundu zinanin’ginia kutoka kwenye mimea, zikiashiria hatua mbalimbali za kukomaa, mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Kiasi kikubwa cha karoti zilizotawanyika ardhini labda baada ya kuvunwa. Karoti hizo zinaonekana kuwa na rangi ya machungwa, zikiwa na udongo kidogo. Baadhi ya nyasi kidogo pia zinaonekana kati ya karoti hizo. Karoti ni zao bora kwa ajili ya biashara, kwani linawasaidia wakulima wakubwa, pamoja na wadogo kujipatia mahitaji yao ya kila siku, pamoja na kukidhi mahitaji ya viwanda.

Shamba kubwa la migomba lenye matunda mengi mabichi. Nguzo za migomba zimesimama imara zikiwa zimebeba mikungu mizito ya ndizi. Majani makubwa ya migomba yanayofunika eneo lote yakionyesha ukuaji mzuri wa mimea. Zao la ndizi ni muhimu kwa ajili ya wafanyabiashara kwani huwawezesha wakulima kuweza kujipatia kipato pamoja na kuendeleza maisha yao.

Shamba kubwa la mipapai lenye matunda mengi mabichi, miti hiyo imepangiliwa kwa safu na kila mti una matunda mengi yaliyokomaa. Chini ya miti kuna nyasi na udongo. Hii inaonyesha jinsi gani zao la papai ni muhimu kwa ajili ya kilimo cha biashara kwani, huwasaidia wanajamii kujipatia matunda na kuongeza afya katika miili yao.

Mwanamke akichunguza mimea ya matunda, ambayo inaonekana ikiwa katika rangi ya kijani iliyokomaa kwenye shamba akiwa amezama katikati ya mimea mirefu yenye majani mengi huku baadhi ya matunda yakionekana kuwa yamening'inia. Mandhari haya yanaonyesha ni jinsi gani mwanamke huyo amejihusisha katika kilimo cha zao hilo kwa ajili ya biashara kutokana na ukubwa wa shamba hilo.

Mwanaume akiwa amechuchumaa karibu na mmea mchanga wa magomba katika shamba, amevaa suti ya bluu akitabasamu kuelekea kamera ilipo. Nyuma yake kuna gurudumu la bustani lenye ndoo ya bluu na miti mingine imesimama mbali ikitengeneza mandhari ya shamba. Zao la ndizi ni muhimu katika kufanya biashara kwani kuwawezesha wakulima kujipatia kipato chao cha kila siku na kuendesha maisha.

Mti wa papai wenye majani mengi ya kijani kibichi uliosimama katikati, miti mingine ya migomba yenye majani mapana pia ipo, ikionyesha mandhari ya shamba au bustani, anga la bluu lenye mawingu meupe linafunika eneo lote, ikionesha siku yenye jua. Mazao ya biashara ni muhimu kama vile mapapai, kwani huwasaidia wanajamii kuweza kujipatia chakula, ikiwemo matunda.

Shamba kubwa la ndizi huku mkungu mkubwa wa ndizi mbichi ukiwa umening'inia kutoka kwenye mmea, juu ya mkungu huo kuna ua la dhambarau linaloning'nia majani ya kijani kibichi yanafunika sehemu kubwa ya taswira hiyo, hii inaonyesha jinsi gani zao la ndizi ni muhimu kwa ajili ya biashara.

Mwanaume akiwa ameketi katikati ya shamba la nyanya zilizoiva, anatazama kwa umakini nyanya hizo akionyesha utunzaji na umakini. Nyanya za kijani kibichi zimefunika mimea hio zikiashiria mavuno mazuri yanayotarajiwa. Nyanya ni zao bora la biashara, ambalo linaweza kuwapatia wakulima kipato chao cha kila siku.

Mkulima amesimama mbele ya mahindi yaliyokusanywa kwa ajili ya kukauka juani, nyuma yake kuna shamba la mahindi lililovunwa, likionyesha mavuno mengi. Anga lina rangi ya bluu likipendekeza, hali ya hewa kavu inayofaa kwa kukausha. Zao la mahindi ni maalumu kwa ajili ya biashara, kwani hutumika kama malighafi viwandani pamoja na kuwapatia wakulima kipato.

Mti wa ndizi wenye ndizi mbichi zinazoning'inia umezungukwa na miti mingine mirefu na minene nyasi za kilanguluchi zimefunika ardhi ikionyesha mazingira ya kilimo ndizi hizo zinaonyesha hazija komaa vizuri ndizi ni miongoni mwa zao la biashara ambapo wakulima hujihusisha kujipatia kipato

wakulima wanne wakifanya kazi kwenye bustani ya mbogamboga mwanaume mmoja ameshikilia pakti yakupanda udongo ukiwa umepangwa vizuri katika safu mimea midogo ikiwa imeanza kukua kuonyesha hali hiyo ni nzuri kwaajili ya kukuza mimea

Kundi la wafanyakazi katika shamba la viazi vitamu, wameweka viazi vingi chini na wengine wamekaa wakivipanga kwenye makreti ya bluu na kijani, hali hii inaashiria uvunaji wa viazi vitamu au mandalizi ya kuuza, ikionyesha juhudi za pamoja za wakulima.

Mashine ya kijani ya kupaki majani ikiwa shambani, imeunganishwa kwenye trekta na imewekwa kwenye eneo la majani mengi yaliyokatwa. Mashine hii hutumika kukusanya na kufunga majani kwa ajili ya malisho ya mifugo.

Mimea imestawi ndani ya paa iliyofunikwa kwa kioo, mashine ya kisasa ya kilimo imewekwa juu ya mimea hiyo ikionyesha matumizi ya teknolojia ya hali ya juu. Hali hii inaweza kuashiria shamba la kisasa lenye mifumo ya umwagiliaji na udhibiti wa hali ya hewa linalotumia mashine za kisasa kwa ajili ya kuboresha kilimo.

Mashine ndogo ya wakulima inafanya kazi shambani, ikigeuza udongo na kuinua vumbi udongo umelainika na kukatika vipande vidogovidogo nyuma ya sehemu ya shamba lenye nyanyasi linasalia, ikionyesha maeneo ya shambani ambapo udongo wake unarutuba kuweza

Mashine ya kijani inayoonekana kuwa maalumu kwa ajili ya ufungaji rundo la nyasi, huku nyasi zingine zikiwa zimetapakaa ardhini. Sehemu ya trekta inayonekana upande wa kulia ikiashiria mashine hiyo inatumika shambani. Mandhari inaonyesha eneo la kilimo labda baada ya mavuno ya nyasi.

Mashine ya kijani ya kukata nyasi yenye injini imesimaa kwenye bustani iliyokatwa vizuri. Magurudumu na makataji wake wa mbele uliyo na vilele viwili vinavyoonekana wazi. Nyuma kuna mimea na bustani ikiashiria mazingira yaliyotuzwa na vizuri na yenye hali ya hewa safi.

Trekta jekundu limeunganishwa na zana ya kulima, ikilima udongo kwenye shamba kubwa. Magurudumu makubwa ya trekta yanaonekana wazi yakionesha nguvu zake. Hii inawakilisha matumizi ya mashine za kilimo katika kuandaa shamba kwaajili ya upandaji.

Mashine ndogo ya kulimia ardhi ikiwa na rangi nyekundu na sehemu za chuma, mashine hii inatumika kuchimba na kugeuza udongo shambani, udongo uliogeuzwa unaonekana wazi mbele ya mashine hiyo, mashine kama hizi zinaonekana kurahisisha shughuli za kilimo hata kuwasaidia wakulima kupata mazao kwa wingi zaidi.

Kilimo cha mashine cha kisasa ambacho kimelimiwa ndani. Kikionyesha mimea imestawi katika hali nzuri katika safu ndefu zenye mabomba meupe bila kutumia udongo. Kilimo cha kisasa kama hiki kinaisaidia mimea kukua katika hali nzuri bila kutumia nguvu katika utunzaji wake.

Mkulima akitumia mashine ndogo ya kulimia shambani, shamba lina udongo wenye matope na maji, likiwa limetayarishwa kwa ajili ya kilimo, nyuma ya mkulima kuna miti na mimea ikionyesha mazingira ya vijijini. Mashine kama hizi ni muhimu, kwani zinawasaidia wakulima katika kuzalisha mazao pamoja na kuongeza kasi ya mavuno katika kilimo chao.

Mashine nzuri na ya kisasa ikionekana kuwa imekuza mimea bila kutumia udongo, aina hii ya ukuzaji wa mimea ni mzuri kwani inarahisisha kukuwa kwa mimea katika hali ya ufanisi zaidi bila kutumia udongo kwa mbali kukionekana kuwa na mwanga unaoruhusu kupita katika mimea hiyo ili iweze kujitengenezea chakula chake kwa ufanisi zaidi.

Mashine ya kuvunia nafaka ya rangi nyekundu na njano ikiwa imesimama katikati ya shamba la kijani kibichi iliyojaa maua ya njano, anga la bluu lisilo na mawingi limetawala sehemu kubwa ya taswira hiyo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti michache kwa mbali, utumiaji wa mashine katika kilimo hurahisisha kufanya shughuli za kilimo pamoja na kuweza kujipatia mazao mengi kwa muda mfupi.

Mtu akitumia mashine ndogo ya kuchimba mashimo shambani. Mashine hiyo yenye rangi nyekundu na kijivu inaendeshwa kwa mikono na inafanya kazi ya kulima udongo, miguu ya mtu inasimama karibu na mashine, huku nyasi ndefu zikiwa zimetapakaa nyuma. Mashine kama hizi zinawasaidia wakulima katika kuhakikisha wanazalisha mazao mengi yaliyo bora na kwa ufanisi zaidi.

Trekta kubwa la kijani na njano, likiwa limeegeshwa kwenye shamba lenye nyasi ndefu. Nyuma ya trekta kuna kifaa cha kilimo cha kijani kinachounganisha, kinachotumiwa kwa ajili ya kulima au kukata nyasi. Mandhari ya vilima vilivyo vya kijani kibichi na miti inaweza kutofautishwa kwa mbali. Mashine kama hizi ni muhimu na ni bora kwa ajili ya kilimo, kwani huwasaidia mkulima kupata mazao mengi na kulima kwa urahisi zaidi.

Mimea michanga ya kijani iliyopandwa kwa utaratibu katika mfumo wa kilimo cha haidroponi kinachotumia mashine kukuza mimea isiyotumia udongo na ya kisasa. Mimea imewekwa katika safu ndefu huku taa zikitoa mwangaza kutoka juu, mazingira yote ni safi na yamepangwa vizuri kuonyesha ukuaji mzuri wa mimea hiyo.

Ufugaji wa samaki wengi wa dhahabu wanaogelea ndani kuna mimea ya kijani kibichi, mawe na mchanga mweupe chini mazingira haya yanaonyesha safi na yenye afya kwa samaki, kwani umewawezesha kustawi pamoja na kukua katika hali iliyonzuri na kuwafanya waonekane wa kuvutia na kupendeza.

Mabwawa kadhaa yakiwa katika mandhari nzuri, yakionekana kuwa ni sehemu ya kufugia samaki iliyofunikwa kwa nyavu za kijani. Eneo hilo limezungukwa na miti na majani mabichi ikionesha mazingira ya shamba. Hii inaweza kuwa sehemu ya mradi wa ufugaji wa samaki.

Bwawa dogo lililofunikwa kwa plastiki nyeusi likiwa na samaki kadhaa ndani linatawala sehemu kuu ya eneo hilo, mimea yenye Majani mengi inakuwa kando ya bwawa na daraja la mbao linapita juu, hii inaweza kuwa bwawa la samaki wa nyumbani au mradi mdogo wa ufugaji wa samaki.

Wavu uliojaa samaki ndani ya maji huku baadhi ya samaki wakiruka juu ya maji, wavu umefungwa kwa kuelea ukionyesha shughuli za uvunaji au uhamishaji wa samaki, maji yanarangi ya kijani ikipendekeza mazingira ya bwawa au eneo la maji ya rutuba.

Maji ya kufugia yaliyojaa samaki wadogo wa rangi mbalimbali wakiogelea katikati ya mimea mingi ya majini. Baadhi ya samaki wana rangi nyekundu na bluu huku wengine wakiwa na rangi ya chungwa. Mimea ya kijani kibichi imetawala eneo lote ikitoa makazi kwa samaki hao. Hii inaonesha ni sehemu wanayojihusisha na ufugaji wa samaki.

Samaki mkubwa mwekundu akiogelea kwenye chombo cha maji. Rangi yake nyekundu ya kuvutia macho, huku mapezi yake yakionesha rangi nyeupe na nyekundu, mkia wake wa kijivu ukiwa na vivuli vya machungwa. Sehemu hii inaonekana ni maalum kwaajili ya kufugia samaki wa nyumbani.

Samaki wakiogelea kwenye tankinla maji lenye rangi ya bluu, na samaki hao wana rangi mbalimbali imiwemo machungwa, nyeupe na nyeusi wakionyesha anuai ya samaki wa mapambo. Samaki mmoja wa dhahabu mkubwa zaidi na mwenye rangi ya machungwa na nyeupe yuko katikati.

Samaki wawili wa rangi ya chungwa wakiogelea ndani ya maji, samaki mmoja yupo karibu na gogo kubwa la mti lililozama na mwingine yupo mbele zaidi, chini ya maji kuna mawe madogomadogo na rangi ya bluu ya maji inatoa muonekano wa kuvutia ikionyesha ni ufugaji wa samaki katika mazingira mazuri na ya kupendeza.

Kundi la samaki wanaonekana kuwa wamefugwa kwenye maji ya bluu, samaki hao wana rangi mbalimbali baadhi wakiwa na madoa ya machungwa na meupe, mapezi yao yanaonekana yakiwa yametamauka na kung'aa hii inaonyesha ufugaji wa samaki katika mazingira yaliyo safi na ya kupendeza.

Bwawa kubwa la samaki mbalimbali wa rangi ndani ya tanki kuna mapambo kama vile mawe na mimea ya bandia inayounda makazi ya chini ya maji. Tanki hilo limewekwa juu ya kabati jeusi lenye nafasi ya kuhifadhia vitu zikiwa na bidhaa mbalimbali zinazohusiana na samaki.

Bustani yenye bwawa ndogo liloundwa kwa mawe maji yanatiririka kutoka kwenye bwawa bandia yakipita katikati ya miamba na mimea samaki wa dhahabu wanaogelea ndani ya bwawa lenye majani na uzio wa mbao ukiwa nyuma yake

Kidimbwi cha samaki kilichopambwa kwa mawe na mimea ya majini, huku maji yakitiririka kutoka kwenye maporomoko madogo ya bandia, mimea mirefu yakijani imezunguka kidimbwi, na maua ya maji yanaelea juu ya uso wa maji. Sanamu ya ndege na kobe zinapamba kingo za kidimbi hicho. Hii inaonyesha ni sehemu nzuri kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Magunia ya nafaka na bidhaa mbalimbali yakiuzwa sokoni, kila gunia linaonekana limejaa aina tofautitofauti za nafaka kama vile: kunde, njugu na maharage. Juu ya baadhi ya magunia kuna kikombe na mizani, kuashiria kuwa hizi ni bidhaa zinazouzwa kwa vipimo.

Idadi kubwa ya maguni yaliyojazwa nafaka yakiwa yamepangwa kwenye eneo la wazi, watu kadhaa wamesimama karibu na magunia hayo, baadhi yao wakishughulikia nafaka. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya sokoni au ghala la kuhifadhia nafaka. kuhifadhi mazao ya chakula ni muhimu, kwani yanawasaidia wanajamii katika kujipatia chakula na mahitaji mengine yanayoendana na hayo.

Magunia mengi yaliyofunguliwa yaliyojaa nafaka na vyakula vingine yakiashiria soko au ghala la chakula, bidhaa hizo zimetofautiana kwa rangi na umbo zikionyesha utofauti wa mazao ya kilimo mbalimbali ya nafaka ikiwemo maharage na mbegu zinaonekana hapo.

Njia ndogo ya udongo inayopita katikati ya msitu mnene ikielekea kwenye uwazi uliofunikwa na msitu huo, miti na vichaka vyeupe vimefunika eneo lote na maua ya njano yanaongeza rangi kwenye kijani kibichi, njia hiyo inatoa hisia ya kuingia kwenye eneo la siri au lililofichwa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea midogo inakuwa kwenye masanduku meupe, yanayoelea juu ya vyombo vyekundu. Kuna safu za mimea mbalimbali ikiwepo; saladi na mboga nyingine zilizopandwa bila kutumia udongo. Mfumo huu unaashiria njia ya kisasa ya kilimo.

Mimea michanga inakua kwenye mfumo wa Haidroponi uliowekwa wima, ambapo mabomba meupe yamepangwa kwa usawa, kila mmea umepandwa kwenye kikombe kidogo kilichojaa kokoto na mizizi yake imezamishwa kwenye suluhisho la virutubisho, huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumia nafasi ndogo na unaoweza kufaa mjini.

Shamba linalotumia mfumo wa kilimo cha hayidroponi yenye safu ya mimiea midogo inayokuwa kwenye mabomba meupe, mabomba haya yamepangwa kwa utaratibu ikiwa imebebwa na miundo ya chuma, na kuashiria mfumo wa kilimo wa kisasa mimea hiyo inaonekana kustawi vizuri kwa kutumia maji na virutubisho badala ya udongo.

Mimea michanga yenye majani mabichi na mekundu imechipuka kutoka kwenye shimo la mfumo mweupe wa hydroponi, majani yake yanaonekana yenye afya na yamepauka vizuri yakiashiria ukuaji mzuri, mfumo huu unatumia nafasi ndogo na unaweza kufaa kwa kilimo cha kisasa.

Mfumo wa kilimo cha "hydroponi" wenye mimea midogo iliyopandwa kwenye mabomba meupe yenye matunda, mfumo huu unatabaka tatu za mimea inayostawi ukionyesha sasa kilimo bila udongo, njia hii huruhusu mimea kukua kwa ufanisi zaidi katika nafasi ndogo.

Shamba la kisasa, linalotumia mfumo wa kilimo cha haidroponi, mimea midogo ya kijani imepandwa katika mabomba meupe na mimea mikubwa zaidi imewekwa kwenye meza ya mbao, mfumo huu unaashiria njia ya kilimo isiyohitaji udongo, ikionyesha ubunifu katika kilimo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi kukiwa na mimea midogo inayokuwa katika mabomba meupe, chini ya mfumo huo kuna ndoo nyeusi yenye kifuniko cha njano, inayotumika kuhifadhi maji na virutubisho. Mwanga wa jua unapita kupitia madirisha ukiangazia mimea.

Shamba kubwa la kilimo linalotumia mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, mimea mingi imepandwa kwenye mabomba ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo. Mabomba hayo yamepangwa kwa safu ndefu, zikijaza eneo lote la shamba. Mfumo huu wa kilimo ni mzuri, kwani husaidia mimea kukuwa katika ubora na ufanisi wa hali ya juu.

Mfumo wa kilimo cha haigroponi uliowekwa nje na miti midogo ya kijani kibichi, kuna vyombo vyeusi vinne, baadhi vikiwa na maji na vingine vikiwa na mimea iliyopandwa, udongo wa kahawia umezunguka eneo hilo. Kilimo cha mfumo huu kinaonesha jinsi gani mimea inaweza kukua kirahisi bila kutumia udongo hata hivyo kuiwezesha kukua katika hali nzuri na kwa ufanisi zaidi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi usiotumia udongo unaonyesha jani likiwa limechipua katika kopo jeupe likiwa limestawi katika hali nzuri, kilimo cha mfumo huu ni kizuri kwani huiwezesha mimea kustawi katika hali nzuri na ya kupendeza bila kutumia nguvu kubwa katika ukuzaji wake.

Mfumo mdogo wa kilimo cha haidroponi, unaotumiwa kukuza mimea ndani ya kontena la plastiki la bluu, mimea mitatu ya kijani inastwawi katika sufuria jeusi, huku mimea mingine ikisubiri kupandwa, pampu ya hewa na mirija ya plastiki zimeunganishwa kwenye kontena zikitoa oksijeni na virutubisho kwa mimea hiyo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ukiangazia mizizi mirefu ya mimea inayoning'inia ndani ya chombo cheusi mizizi imetumbukizwa kwenye maji na kuna kifaa cha kijani kibichi kinachotengeneza mfumo wa usambazaji wa virutubisho. Hali hii inaonyesha ukuaji wa mimea bila udongo, mfumo huu husaidia mimea kukua katika hali nzuri na kwa ufanisi zaidi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, uliojengwa kwa mabomba meupe, ukiwa na mimea michache iliyopandwa kwa ndani yake. Mfumo huu una ngazi kadhaa za mabomba na mimea kwenye fursa za juu, chini ya mfumo kuna chombo cha bluu kinachoweka maji. Ukuzaji wa mimea katika mfumo huu usiotumia udongo ni bora, kwani huisaidia mimea kustawi katika hali nzuri na ya kupendeza.

Mimea midogo ya kijani, inayokua katika mabomba meupe ya haidroponi. Kila mmea umetoka kwenye tundu la bomba ukiwa umewekwa kwenye msaada wa kijani kibichi. Mwanga wa jua unaangukia kwenye majani ukiashiria ukuaji mzuri. Mfumo huu wa kilimo cha haidroponi ni mzuri, kwani huisaidia mimea kustawi katika hali bora zaidi.

Shamba kubwa la kabichi zilizokomaa zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu. Majani ya kabichi yamejaa, yana rangi ya kijani kibichi, yakiashiria mavuno mengi. Mbali kuna watu wachache, labda wakulima wakifanya kazi shambani humo.

Wafanyakazi kadhaa wanachambua na kuchagua mbegu za kahawa zilizokusanywa. Mbegu hizo zina rangi mbalimbali zikionyesha hatua tofautitofauti za kukomaa kutoka nyekundu iliyokomaa hadi kijani kibichi. Shughuli hii inaendeshwa nje mbele ya jengo linaloonekana kuwa ghala au kituo cha usindikaji wa kahawa.

Sehemu kubwa ya vitunguu vilivyovunwa ikiwa imejaza eneo lote, baadhi vikiwa vimewekwa ndani ya kreti la bluu. Mkono unaonekana ukishika vitunguu vingine ukiamishia kwenye kreti. Hali hii inawakilisha mavuno mengi ya usambazaji wa vitunguu labda katika shamba kubwa la viwanda.

Jumba refu limejaa kuku weupe wamepangwa kwa wingi kwenye sakafu, vyombo kulishia na kunyweshea vimetundikwa juu vikihudumia kuku hao. Mazingira hayo yanaashiria shamba kubwa la kuku la kisasa linaloendeshwa kibiashara zaidi.

Shamba limepandwa bustani za mboga kwa mistari mirefu, zikionyesha ukuaji wenye afya. Aina tofauti za mimea zikiwemo kabeji zimestawi katika udongo wenye rutuba. Upandaji huu wa mistari unaonyesha kilimo cha kisasa au cha biashara.

Mfumo wa uzalishaji wa nyanya kiwandani, kreti za kijani zimejaa nyanya zilizokomaa zikitembea kwenye mikanda ya usafirishaji. Mikanda hiyo inachukua nyanya kutoka hatua moja ya usindikaji hadi nyingine, ikionyesha mchakato wa viwanda, hii ni nzuri katika usindikaji wa nyanya.

shamba la nyanya zenye matunda mengi baadhi zikiwa mbichi na nyingine zikiwa zimeiva, mimea ya nyanya imepandwa kwenye udongo mwekundu kuna nyasi zilizokatwa zimetawanyika ardhini. hii inaonyesha kilimo cha nyanya kwaajili ya biashara, kwani ni zao peke ambalo linawasaidia wakulima kujipatia kipato chao cha kila siku lakini pia kutoa malighafi katika viwanda vya usindikaji wa nyanya .

Shamba lenye mimea mingi ya nyanya ikiwa imefungwa kwenye miti mingi ya mbao. Mwanaume amesimama katikati ya mimea hiyo akionekana kukaguwa matunda mabichi. Eneo hili linaonekana kuwa bustani ya nyanya, kilimo kikubwa cha bustani za nyanya ni muhimu kwani husaidia kiwanda kuweza kujipatia malighafi kwa ajili ya kutoa bidhaa mbalimbali zitakazotumika katika jamii.

Banda kubwa lililo jaa vifaranga wakiwa wametapakaa kwenye sakafu. Mfumo wa kulisha na kunyweshea maji umening'inia kutoka darini kukiwa na mistari mirefu myekundu, mwangaza wa kutosha kutoka juu unafunika eneo hilo ikionesha mazingira ya uzalishaji wa kibiashara, aina hii ya ufugaji ni maalumu kwaajili ya mayai pamoja na nyama.

Mchakato wa kusafirisha na kupanga nyanya katika kiwanda cha usindikaji nyanya zimewekwa kwenye trei dogo zinapita kwenye mkanda wafanya biasharaa kadhaa wananyafanya kazi ya kupanga nyanya kwenye makreti

Mkusanyiko wa vitunguu vilivyopangwa katika makundi, vimetawanyika ardhini. Pembeni kulia kuna sehemu ya gunia, ikionyesha kuwa vitunguu vimetolewa humo. Mguu wa mtu ukiwa umevalia ndala, unaweza kutofautishwa upande wa kushoto, ukionyesha uwepo wa mtu anayeshughulikia vitunguu hivyo. Hii inaonyesha uvunaji wa vitunguu, kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa.

Mabanda mengi ya kuku weupe wakiwa wametawanyika kwenye sakafu yenye zege mabanda haya yamepangwa kwa mistari mirefu yakifuatana na vifaa vingine vya kulishia na kunyweshea, jengo hilo linaonekana kama shamba la kisasa la kuku likitoa mazingira salama na yanayofaa kwa ukuaji wa kuku.

wanawake wawili wakikusanya majani ndani ya makreti ya plastiki nyuma yao kuna bustani kubwa iliyofunikwa na plastiki nyeupe ikionyesha kilimo cha kisasa au cha viwandani

Banda kubwa lilojaa vifaranga wengi wadogo wa njano, malisho na vyombo vya maji vimetanda kote sakafuni vikiwapa vifaranga huduma. Taa zinaangaza kutoka juu zikitoa mwangaza kwa ajili ya vifaranga, hii inaonyesha ufugaji wa kuku kwa ajili ya nyama au kwa ajili ya mayai.

Mashine kubwa na ya kisasa ambayo ni maalumu kwa ajili ya kilimo, ikionekana iko shambani huko nyuma yake kukiwa na kijani kibichi kikionyesha maandalizi haya ni mazuri na ni maalumu kwa ajili ya kilimo. Mashine kama hizi zinasaidia kukuza kilimo cha mazao kwani kinawawezesha wafanyakazi au wakulima kuweza kulima eneo kubwa kwa wakati na kwa muda sahihi na kuweza kujipatia mazao yaliyo mengi zaidi.

Shamba la mimea michanga limepangwa kwa mistari, na mfumo wa mwagiliaji wa matone umewekwa katikati ya safu. Bomba jeusi lenye viunganishi vya bluu linaelekea umbali, likihakikisha maji yanafika moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Huu ni mfumo bora wa kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu limetayarishwa kwa kilimo, likiwa na mistari iliyonyooka. Katikati ya kila mstari, mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa ukiwa na mabomba ya viunganishi vya maji. Mfumo huu wa kisasa unaahidi maji ya kutosha kwa mazao yatakayopandwa.

Shamba kubwa lenye mifereji mirefu iliyojazwa maji linaonyesha mfumo wa umwagiliaji, udongo wenye rutuba umewekwa tayari kwa kilimo, huku miti na majengo yakionekana kwa mbali, hali hii inaweza kuwa sehemu ya juhudi za kilimo cha kisasa, au mradi wa umwagiliaji.

Shamba lenye mimea midogo likinyunyuziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji, maji yanatoka kwenye mipira iliyolaa ardhini na kusambazwa kwa matone au vinyunyuzi vidogo, udongo unaonekana una unyevu ukionyesha umwagiliaji unaendelea vizuri.

Mfumo wa kilimo cha umwagiliaji wa matoni kwenye shamba lililolimwa, mimea midogo imepandwa kwenye mistari huku mabomba meusi yakipita karibu nawe akitoa maji, bomba kuja jeupe linaunganisha mabomba madogo meusi likisambaza maji kwa ufanisi kwenye mimea.

Shamba lenye mimea mingi ya kijani kibichi likinyunyiziwa maji na vinyunyizi. Maji yanarushwa hewani na kuangukia kwenye mimea, na kutengeneza ukungu unaong'aa. Hii inathibitisha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji katika kilimo.

Shamba lenye mimea midogo lenye umwagiliaji wa maji ya matone kupitia mipira.

Shamba lenye udongo mwekundu na mistari ya mimea midogo mabomba meusi yamepangwa kwa mfumo wa umwagiliaji mitindo mirefu imepangwa ikionyesha mandhari ya kilimo

Mimea midogo yenye majani mabichi iliyopandwa kwa mistari mirefu huku mabomba meusi ya umwagiliaji yakipita katukati, udongo una rangi nyeusi na mimea imepandwa vizuri. Taswira inaonyesha nguzo ya umeme katikati ya mandhari ya milima na miti huku nyuma kukiwa na makazi ya watu. Hii inaonyesha jinsi kilimo cha umwagiliaji kinavyoweza kurahisisha ukuzaji wa mimea katika jamii.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ndani ya bustani, ukiwa na mabomba meusi yaliyopandwa kando ya mimea. Udongo umepandwa mimea midogo na mimea ya nyanya iliyokomaa. Mfumo huu unaashiria njia bora ya kusimamia matumizi ya maji katika kilimo, ambapo huwawezesha wakulima kuweza kufanya kilimo cha umwagiliaji kwa urahisi na kwa usanifu mkubwa zaidi.

Shamba lenye mimea michanga lililopandwa kwa safi ndedu mfumo wa umwagiliaji wa matone unaojumuiaha kuĺényasi kacu zilizo tawaĥ kilimo cha umwafiliajo muhimbu kwani huisaidia mimea kustaiwì.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu zilizopangwa kwa safu ndefu mabomba meusi ya umwagiliaji yamepangwa kando ya safu yakifanya umwagiliaji wa matone huku upande wa kushoto kuna kivuli ikidokeza kuna uwepo wa binadamu

Mwanaume aliyevaa suruali nyeusi pamoja na buti, akiwa amenyoa kipara na fulana nyeupe, akionekana akifanya umwagiliaji wa bustani ambayo imeonekana imestawi vizuri, huku nyuma yake kukiwa na nguzo ya umeme ikionyesha upatikanaji wa miundombinu bora ya umeme. Kilimo cha umwagiliaji kinawasaidia wakulima kwani husaidia kuwapatia mazao kwa wakati, hata kipindi cha ukame.

Shamba kubwa lenye mistari mingi ya mimea midogo inayonyunyiziwa na maji yanayotiririka kwenye mifereji, kati ya safu za mimea, ikionyesha mfumo wa kilimo cha umwagiliaji. Vipande vya mabomba vinatokeza kutoka kwenye udongo, mbele vikionyesha jinsi maji yanavyoelekezwa shambani.

Mmea mchanga wenye majani mabichi yaliyo hai, ukiota kwenye udongo wenye matofali madogo. Karibu na mmea huo bomba jeusi la umwagiliaji linapita, likiwa na kiunganishi chenye vali ya kudhibiti maji. Udongo unaonekana kuwa umekauka kiasi, huku bomba likiwa limeunganishwa na mfumo wa matone unaoelekea kwenye mmea.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwasafu ikimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kunyunyizia, vinyunyizi kadhaa vimeunganishwa kwenye bomba vikitoa maji kwa shinikizo na kutengeneza ukungu, kwa mbali miti na mimea mingine inakamilisha mandhari ya kilimo cha umwagiliaji.

Mandhari pana ya mbuga ya wanyama, yenye miti iliyotawanyika na majani ya kijani kibichi yaliyoenea mbali. Katika sehemu ya chini kuna makazi machache yaliyoezekwa kwa nyasi, yamejengwa katikati ya miti yakipendekeza uwepo wa kambi ya watalii au makazi. Milima inaliongezea umaridadi eneo hilo la wazi.

Mlima mkubwa umefunikwa na miti mirefu yenye majani mabichi, ukitawala mandhari. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika yakipendekeza hali ya hewa ya utulivu. Katika sehemu ya chini nyasi na vichaka vimetawanyika vikiongeza uzuri wa asili wa eneo hilo.

Madhari ya milima iliyolimwa yenye rangi ya kijani kibichi , mashamba yamepangwa kwa matuta yenye mteremko na miti imetawanyika katika eneo hilo kwa wingi inaashiria eneo lenye kilimo chenye tija na misitu minene kwa mbali , pia eneo hili linaonekana kuwa na hewa safi na ya kupendeza ambayo inaweza ikamvutia kiumbe hai yoyote.

Mandhari ya savana iliyokauka yenye miti michache na nyasi kavu, baadhi ya miti haina majani huku mengine ikiwa na majani ya kijani baadhi ya wanyama wanaonekana kwa mbali wakiashiria eneo la malisho, eneo hili ni nzuri kutokana na uwepo wa uoto wa asili ambayo inapelekea kuwa na hewa safi ambayo inawezesha viumbe hai kuweza kuishi.

Bonde refu na jembamba lenye kuta ndefu za mawe zenye matabaka, kuna mti mkubwa na mimea ya kijani kibichi juu ya kuta katikati ya bonde. Mtu mmoja anaonekana akitembea chini, akionyesha ukubwa bonde hilo. Mandhari haya ni mazuri kwani huweza kumvutia mtu yeyote kwenda kutazama.

Milima mikubwa yenye vilele vyenye saruji vimetawala mandhari, ikizungukwa na mimea ya kipekee yenye majani marefu, anga la blue safi linafunikwa na mawingu meupe yaliyotawanyika, huu ni muonekano wa mandhari ya mlima, yanaonekana kuwa ya kuvutia na yenye hewa safi au inaweza kuwa ni sehemu ya hifadhi ya mlima.

Mandhari ya savana yenye miti miwili mikubwa iliyotawanyika, ardhi imefunikwa na nyasi kavu, huku njia nyembamba ya vumbi ikionekana ikipita katikati yake. Anga ni la bluu na safi, likionyesha siku tulivu na wazi. Mandhari haya yanavutia kwa viumbe hai kwenda kutembelea kutokana na uwepo wa hewa safi na ya kupendeza.

Katika eneo kame, barabara ya udongo mwekundu inajipinda kupitia mandhari iliyojaa vichaka vilivyokauka, milima mirefu inatawala upeo wa macho, na anga lina wawingu yaliyotawanyika, hali ya hewa ni kavu na jua linawaka. Mandhari haya yanavutia kutokana na uwepo wa uoto wake wa asili, pamoja na milima iliyojaa vichakavichaka.

Mandhari ya jangwa au ukame yenye na ardhi ya mchanga mwekundu na miti michache iliyotawanyika, kwa mbali kuna safu ya mimea mirefu iliyofunikwa kwa mimea ya kijani. Anga ina mawingu machache meupe ikionyesha hali ya hewa ya jua. Hii ni sehemu nzuri ambayo inaweza ikawavutia viumbe hai, kwa ajili ya kuishi kwa sababu ya upatikanaji wa hewa safi.

Mandhari pana na ya asili ikiwa na mto mrefu unaopita katikati ya eneo la kijani kibich lenye miti na vichaka. Ardhi inaonekana kuwa na udongo wa kahawia kando kando ya mto. Nyuma kabisa kuna milima na anga lenye mawingu kidogo, ikionyesha hali hii ni nzuri na ya kupendeza, ambayo inaweza ikawavutia viumbe hai kwa ajili ya kuendesha maisha yao.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mashamba yaliyolimwa kwenye vilima yakipakana na milima mingine kwa mbali, anga la bluu limetawala sehemu kubwa ya taswira ikiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika, miti imepandwa katikati ya mashamba ikiongeza uzuri wa mandhari. Hali hii inaonyesha sehemu hii ni nzuri kutokana na uwepo wa uoto wa asili pia kuna hewa safi ambayo iinawawezesha viumbe hai kuweza kuishi katika mazingira hayo.

Mazingira ya wazi yenye mabonde na milima kwa mbalintasi kavu zimeta nda Eneo lire ikipendekeza gali ta ukame

Mandhari ya kijani kibichi yenye miti mingi na vichak, kwa mbele kuna kuta za mawe zilizojengwa zikionyesha mpaka au ua. Miti ya miiba imeenea kote ikichora ukanda wa asili wenye mawingu hafifu angani. Hii ni sehemu nzuri na ya kupendeza, ambayo inaweza kuvutia kila aina ya kiumbe hai.

Mlima wenye nyasi na miti mingi na njia ya udongo inapita katikati yake, milima mingine yenye misitu imetanda kwa mbali, anga lina bluu hafifu na mawingu meupe, ikionyesha mandhari tulivu na nzuri. Eneo hili linaonekana kuwa na hewa nzuri ambayo inaweza kumvutia kiumbe hai yoyote kwa ajili ya kwenda kuanzisha makazi.

Mandari ya milima ya kijani kibichi yenye mashamba ya chai yaliyopandwa vizuri. Miti mirefu imesimama pande zote mbili ikitengeneza picha nzuri ya uoto huo wa asili. Nyumba chache za mbali na barabara ndogo pia zipo zikiashiria makazi katika eneo hilo. Mandhari haya ni mazuri kwa ajili ya makazi ya viumbe hai, ndege au hata binadamu.

Boti mbili ndogo zikiwa zimeegeshwa kwenye Kingo za mto au ziwa lililo jaa maji nyasi ndefu zakijani, zimeota pembezoni mwa maji na milima yenye mimea mengine inaonekana kwa mbali anga la blue limetawala sehemu kubwa ya taswila hiyo ikiwa na mawingu meupe yametawanyika, madhali haya nimazuri kwaajili ya viumbe wamajini pamoja na ndege kwani yaonekana kuwa nahewa safi kutokana na uwepo wa uoto wa asili uliopendezesha mazingira hayo.

Mandhari nzuri na ya kupendeza ikiwa imetawaliwa na vichaka vilivyokauka pamoja na vichaka vya kijani kibichi na vingine vikiwa ni vya kijivu, huku kwa mbali kukionekana kuwa na wingu jeupe pamoja na milima inayopendezesha sehemu hio. Mandhari haya ni mazuri kwa ajili ya viumbe hai kwani yanahewa safi na yakupendeza na wala hayana uharibifu wowote, hii inaonyesha uzuri wa uoto wa asili.

Mandhari nzuri ya kupendeza yenye mvuto wa asili, huku katikati yake kuna njia inapita ikielekea mbali. Anga lenye mawingu meupe ikionekana kupendezesha sehemu hiyo. Hii inaonekana kuwa na hali ya hewa nzuri ambayo inawavutia viumbe wote kwa ajili ya kwenda kutembelea au hata kupumzika.

Madhari ya savana iliyojaa wanyama pori wa asili Twiga kadhaa na kundi kubwa la pundamilia wametawanyika kote kwenye nyasi za kijani kibichi ,miti michache imetapaka kwenye eneo hilo ikitoa kivuli cha makazi kwa wanyama ,hii inaashiria ni sehemu nzuri kwaajili ya viumbe hai kukaa kutokana na uwepo wa uoto wa asili pamoja na hali ya hewa iliyo nzuri.

Mandhari ya mashamba makubwa ya chai yaliyopandwa kwenye vilima yakifatana na milima mingine iliyofunikwa na misitu minene, mwangaza wa jua unaangukia kwenye mashamba na kusababisha vivuli na miale ya mwanga, watu wachache wanaonekana wakifanya kazi katika mashamba hayo. Mandhari hii ni nzuri kwa ajili ya makazi ya viumba hai kwani inatoa hewa safi, nzuri na yakuvutia.

Mandhari ya mlima vyenye dhuluji huku jua likipiga na kufanya dheluji huku miale ya jua ikivipiga ili kuvifanya viangae anga la bluu linaongeza linaongeza uzuri wa mandhari mizuri

Mandhari tulivu ya ziwa au bwawa lenye miti pembeni, jua linazama upande wa kushoto likipiga miyale kwenye maji upande wa kulia kuna banda lililojengwa juu ya nguzo likionyesha makazi au sehemu ya starehe karibu na maji. Sehemu hii ni nzuri ambayo inaweza ikamvutia kiumbe yeyote kwenda kutembelea au kwenda kupumzika karibu na mandhari hayo.

Kundi la pundamilia wakilisha kwenye nyasi za kijani kibichi, wanyama wengine kama nyati na ngiri pia wanapatikana kwa mbali, wakiashiria wanyama pori wa asili. Mandhari ya miti minene na milima inaonekana nyuma, ikionyesha mandhari ya hifadhi ya wanyama pori. Mandhari kama haya yanavutia kuyatazama, kwani yameumbwa kwa uoto wa asili, ambao unaweza kumvutia kila anayetazama.

Mandhari ya shamba kubwa la kijani kibichi lilipandwa vizuri likinyooka kulekea upeo wa macho. Miti aina ya miiba imepangiliwa katika safu moja kwa mbali ikiongeza muonekano wa savana. Anga limetanda mawingu meusi ikipendekeza hali ya hewa ya mawingu au kabla ya mvua. Eneo hili linaonekana kuwa na hali ya hewa nzuri kutokana na uwepo wa uoto wa asili.

Mbuzi wawili, wenye rangi ya kahawia wanafugwa kwenye zizi la mbao na wanakula nyasi. Manyoya yao ni laini na yamechanika vizuri, yakionesha afya njema. Eneo la kulishia linaonesha shughuli za kawaida za ufugaji wa wanyama.

Eneo lenye miti mirefu linaonesha safu ya mizinga ya nyuki ya mbao. Kila mzinga ukiwa umewekwa juu ya vigingi. Baadhi ya mizinga imeandikwa namba. Mandhari hii inaonesha shamba la nyuki au mradi wa ufugaji wa nyuki katika mazingira ya porini.

Kundi la mbuzi wakiwemo wadogo na wakubwa wakiwa wamekusanyika ndani ya zizi la mbao, mbuzi hao wana rangi tofauti tofauti baadhi wakiwa weupe na wengine kahawia na wengine mchanganyiko wanatafuta chakula ndani ya zizi na majani machache yametapakaa kwenye sakafu ya mbao. Hii inaonyesha ufugaji wa mbuzi katika mazingira yaliyo mazuri na yaliyotengenzwa katika hali ya udhibiti.

Kundi la watu waliyovalia mavazi maalumu ya ufugaji wa nyuki, wamevalia kofia zenye wavu usoni na glavu wakionekana wako tayari kufanya kazi na nyuki. Hii inaashiria shughuli za ufugaji wa nyuki ambao hufugwa mara nyingi porini.

Kundi la mbuzi wakilishwa malisho kutoka chombo cha mbao. Mbuzi hao wana rangi mbalimbali ikiwemo nyeusi, kahawia na nyeupe, wengine wamechanganya rangi na pembe zao ndogo zinachomoza. Hii inaonyesha mazingira ya ufugaji wa mbuzi nyumbani ambao wamehifadhiwa katika banda.

Mwanamke aliyevaa barakoa anatembea katika safu za mizinga Iliyojaa kuku wa kahawia wanakula, vizinga vimepangwa kwa urefu vinavyojaza chumba hali hii inaonyesha shamba kubwa la kuku au mradi mkubwa wa kuku.

Kundi la bata lipo karibu na bwawa la maji baadhi wakiogelea huku wengine wakitembea pembeni, kuna bata weupe na weusi wakiashiria shamba la ufugaji wa bata. Uzio wa waya unaonekana kwa nyuma ukionyesha eneo lililotengwa kwa ajili ya ufugaji.

Mkulima akisimama katikati ya kundi kubwa la kuku, bata na bata mzinga, ndege hao wanatembea na kutafuta chakula ardhini huku wakimzunguka mkulima. Mandhari ya kijani kibichi ya miti na vichaka yanaonekana kwa nyuma ikionyesha eneo hilo ni kwa ajili ya ufugaji wa ndege hao.

Mtu akilisha kundi la bata weupe kwenye boma lenye kivuli. Bata kadhaa wako wakitembea na kula chakula kilichotawanyika ardhini. Boma limejengwa kwa kuni na matawi likitoa makazi ya kutosha kwa bata. Sehemu hii inaonekana wanafuga bata hao kwani wanaonekana kuwa na mabanda mengi yanayoonyesha ufugaji wa bata.

Vikapu vingi vilivyojaa aina mbalimbali za mbegu kama vile kunde na maharage, vimewekwa kwenye soko baadhi ya vikapu vimepangwa chini huku vingine vikiwa vimeinuliwa. Hali hii inaonesha shughuli ya biashara ya mbegu au mazao ya kilimo sokoni.

Mkusanyiko wa mbegu za kilimo, zikiwa zimepangwa kwenye mabakuli mengi juu ya meza, kuna aina nyingi za nafaka na jamii ya kunde zikitofautiana kwa rangi na umbo. Mpangilio huu unaweza kuwakilisha soko la mbegu au maonyesho ya kilimo.

Kundi la watu wakipakia mahindi kwenye magunia meupe shambani. Wengine wanabeba mabakuli ya mahindi kichwan, huku wengine wakikagua ubora wa nafaka hizo. Shughuli hii inaashiria mavuno na maandalizi ya kuhifadhi kwa ajili ya kusafirisha mahindi hayo.

Mbegu ndogo za mitende zimepandwa kwenye vyungu vidogo vyeusi, vilivyopangwa kwenye trei maalumu, majani marefu membamba na ya kijani kibichi yanachipuka kutoka kwenye kila mche. Hali hii inaweza kuwa kitalu cha mbegu za miti au mradi wa upandaji wa miti.

Shamba kubwa la mbegu za kilimo, zilizopandwa kwa mistari, mimea midogo ya kijani kubichi inastawi kutoka ardhini, ikiashiria ukuaji mpya. Nyuma ya shamba kuna miti mirefu na jengo dogo, hii inaashiria utunzaji wa mimea ya kilimo kwa ajili ya ukuzaji wa mazao hapo baadae.

Shamba kubwa llilolimwa kwa mistari mirefu, ikiwa na mimea mdogo iliyopandwa kwa mpangilio. Kila mstari unamfumo wa umwagiliaji wa matone, ukionyesha matumizi ya teknolojia ya kiisasa katika kilimo. Udongo umeonekana kama umekauka kwa namna fulani, hii inaonyesha ni kwa jinsi gani, mbegu za kilimo zinatakiwa kutunzwa katika kilimo cha umwagiliaji, ili ziweze kustawi katika hali iliyo bora.

Mkusanyiko wa magunia madogo ya kahawa yakiwa na lebo zenye majina tofauti ya asili. Mbegu za kahawa zisizokubaliwa zimejazwa ndani ya magunia hayo. Hali hii inaonyesha biashara au maonyesho ya aina mbalimbali za kahawa.

Mimea midogo iliyochipua ikiwa imepandwa katika mifuko iliyojazwa udongo, kabla ya kupelekwa shambani. Njia hii ya ukuzajj wa mbegu za kilimo ni nzuri, kwani huisaidia mimea kukua katika hali nzuri, na ya kupendeza , kabla ya kupelekwa katika eneo la kukuziwa zaidi.

Shamba lenye mimea midogo iloyopandwa kwa mistari mirefu, huku mifumo ya umwagiliaji ikipita katikati ya kila mstari. Udongo una rangi ya kahawia baadhi ya mimea ina majani mapana ikitifoutiana na mingine iliyo na majani membamba. Mwangaza wa jua unaangukia shambani, ukionyesha vimvuli vya mimea na kuleta hisia za ukuaji. Hii inaonyesha jinsi gani ukuzaji wa mbegu za kilimo ni muhimu, katika kutumia kilimo cha umwagiliaji.

Sehemu inayoonyesha inafugwa wanyama aina ya mbwa, ikiwa imetengenezwa kwa uzio pamoja na fensi nzuri ambayo imewafungia mbwa hawa wasiweze kutoka. Hii inaonyesha ni mazingira yanayoonyesha ufugaji wa wanyama kama hao, ili kuweza kuimarisha ulinzi katika maeneo watakayohitajika.

Kifaru mdogo mwenye rangi ya udongo akitembea kwenye ardhi ya udongo mwekundu, huku miguu ya watu ikionekana nyuma yake, inahashiria mwingiliano wa karibu kati ya wanyama pori na binadamu, labda katika kituo cha hifadhi, au utunzaji wa wanyama pori.

Nyoka mwenye madoa ya kahawia na dhahabu amelala amejikunja kwenye kiota cha majani makavu. Madoa yake yaliyotofautiana yanaonekana wazi yakichanganyika na mazingira yake. Kichwa chake kimetulia katikati ya mikunjo ya mwili wake, hii inashiria mazingira ya porini ambapo wanyama wa asili wanapatikana.

Kundi la tembo wakiwemo wakubwa na wadogo ,wanatembea kando kando ya njia ya udongo, gari watalii limesimama karibu yao likiruhusu wageni kutazama wanyama hao, mandhari inajumuisha eneo kubwa la wazi lenye maji kidogo na anga la bluu lenye mawingu meupe, hali hii inaonyesha jinsi gani wanyamapori wanavyofurahia mazingira ya asili.

Twiga mwenye madoa ya kahawia, akitembea kwenye ardhi yenye nyasi na vichaka, kwa mbali kuna miti mirefu inayoonekana imepauka, ikionyesha mazingira ya wanyamapori. Twiga huyu anaonekana katika makazi yake ya asili.

Twiga watatu wakiwa wamesimama kwenye udongo mwekundu, wamezungukwa na nyasi na miti mirefu. Twiga wawili wamekaribiana sana kiasi kwamba vichwa vyao vimegusana, kuashiria uwepo wa mawasiliano au urafiki. Twiga mwingine yuko mbele huku shingo yake ikionekana tu kwa mbali. Hii inaonyesha wanyama hawa ni wa porini na si wanyama wa kufugwa .